Kuna watu wawili mtoni, mmoja amesimama huku mwengine akinama. Mmoja amewekelea maji, wote wamevaa shati jeusi na sketi nyekundu.

Daktari wa meno yu kazini. Amevaa mavazi ya kujikinga ikiwa ni pamoja na koti jeupe la daktari, glavu, barakoa na kofia ya upasuaji ya rangi ya buluu. Anamhudumia mgonjwa ambaye amelala kwenye kiti cha matibabu ya meno.

Kundi la watu wanne waliokusanyika karibu na kifaa cha kusafisha maji au ndoo ya kunawia. Watu wawili kati yao wamevaa vulana za usalama za manjano linaloashiria kuwa ni maafisa wa afya.

Wanawake wawili wanaonekana wakichota maji katika mazingira ya mashambani, wanakitumia kifaa maalum cha kusambaza maji katika eneo la mashambani mmoja amevalia shati ya kijani kibichi na mwingine amevalia shati jeupe.

Vifaa vya matibabu vinavyohusiana na chanjo kuna sindano , chupa ndogo ya dawa na boksi iliyoandikwa kwa mabano measles , mumps and rubella virus vaccine . Hii ni chanjo inayokinga magonjwa mbalimbali.

Huyu ni mtaalamu wa mahabara. Anafanya kazi katika mazingira ya mahabara. Amevaa koti jeupe la mahabara na barakoa. Anafanya kazi chini ya kifaa maalum cha usalama.

Hali duni yaliyojengwa kando ya mto wenye maji ya rangi ya kahawia huenda kutokana na matope au uchafu, majengo mengi yamejengwa kwa mabati mawe na mbao na yanaonekana kuwa katika hali mbaya ya miundo mbiu.

Kifurushi cha dawa ya kutuliza maumivu; boksi na chupa venye rangi ya manjano na nyeupe na vina maandishi yanayosomeka kwa mabano analgesic drugs pamoja na alama ya nembo ya kampuni iliyoandikwa kwa mabano your logo .

Barabara imejaa maji na magari yana jaribu kupita katikati ya mafuriko hayo. Gari moja laonekana likiwa limezama kiasi kikubwa kwenye maji, miti na majengo yamezingirwa na maji hayo.

Mhudumu wa afya amevalia sare ya kijani na akiwa katika chumba cha hospitali anamhudumia mgonjwa ambaye ameonekana kama amelazwa kwenye kitanda na kufunikwa kwa shuka jeupe yenye nembo centige,,,,